Jumba la ghorofa mbili linaonekana kuwa shule. Maandishi visitors please past through the office kwamba maeneo haya ni ya masomo. Majani ya kijani kibichi yako kando ya ukuta. Dirisha na rangi nyeupe imepakwa ukutani.

Chumba refu linaloonekana kuwa darasa , lina dirisha, mlango na paa. Ukuta umepakwa rangi majani yako upande wa kando nyasi ya kijani kibichi ipo uwanjani. Limetoweka kwa kuwa wanafunzi hawayuko darasani.

Nawaona wanaume wawili wakikimbia, mmoja amevalia shati nyekundu, mwingine shati ya kijani kibichi. Wanafuata mpira, wanaonekana kukatwa mguu mmoja mmoja. Wanatumia magongo kuwasaidia.

Jumba la gorofa lenye mfumo kama wa shule, lina chuma upande wa kando kuzuia wanafunzi kuanguka wanapopita, uwanja upande wa chini unaoonekana kuwa gwaride.

Nauona uwanja mkubwa, nauona mchanga kuna mwanaume anayeonekana kukalia juu ya mchanga huku akiinua mchanga kwa kutumia miguu yake. Amevalia shati nyeusi na anaonekana kuwa na uchungu.

Chumba kinacho onekana kuwa darasa maandishi ya herufi yako ukutani pamoja na majina ya miezi Oktoba, Novemba na Desemba. Ubao uko upande wa chini na maandishi yanayo soma tarehe ishirini na nne mwezi wa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Ukuta huu ni wa darasa, herufi na miezi ya Aprili, Mei, February. Maandishi ya tarehe ishirini na nne mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, swali la kidini liko ubaoni.

Namuona mwanamuke aliyekaa huku akitabasamu. Nayaona maandishi inayo soma. Asiya Sururu Muhammad, Nationality Kenya. Date of birth April 25, 1992, Mombasa, Kenya. Sport para rowing. Event single skulls disability amputee both legs .

Kitabu cha wanafunzi wa shule ya msingi. Kina maandishi na picha ya watu, nguo , viatu na vitana. Kinaonekana kusisitiza umuhimu wa usafi wa miwili na wa ngozi.

Ukuta, rangi nyeupe, nyeusi. Maandishi ya wiki kwa lugha ya kimombo. Sunday, Munday, Teusday, Wednesday, Thursday, Friday , na Saturday .

Kitabu cha wanafunzi wa chekechea kinawasaidia kufanya hesabu kwa urahisi. Vijisanduku vimewekwa chini ya nambari ili kurahisisha kazi zao. Picha zinatumika kuwavutia wanafunzi waweze kufanya kazi ya ziada yao.

Wanariadha watatu, wamevalia nguo zinazotofautiana kirangi na majina, Kimani, Santoz, Nissan, suruali nyeusi, wamefunikwa macho, ameinua mkono mtu wa kwanza.